Kwenye uwanja hapa tunawaona wachezaji mpira wa miguu, ambao pia unaitwa kandanda. Wachezaji hawa tunaona ni walemavu na pia wanatumia magongo wanapocheza mpira huu.

Hii ni ofisi iliyo na faili za hati zilizopangwa kwenye rafu kwa mpangilio maridadi. Aidha ni za wafanyakazi wanaofanya kazi katika hii ofisi.

Huu ni mkutano wa walemavu ambao umefanywa ili kuwawezesha watoto ambao wana ulemavu, au pia wasiojiweza kwenye hali tofauti, ili kuwahimiza kujileta karibu, ili waweze kufanya mambo kadhalika.